Shamba la matunda lenye ndizi zilizotundikwa zikionyesha wingi wa mazao. Chini yake, kuna machungwa, nanasi na viazi vitamu na matunda mengine yamepangwa kwa uangalifu kwenye masanduku na meza likionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Barabara ndogo, iliojaa maduka ya biashara ndogo ndogo, likionyesha uhai wa soko la kawaida. Watu kadhaa wanaonekana wameketi nje ya saluni wakisubiri kupata huduma za nywele. Kiti cha plastiki cha rangi ya chungwa kimekaa mbele, kikiwa kimejipanga kwa ajili ya wateja.

Rundo kubwa la viatu mbali mbali ikiwemo kianda mbili na viatu vingine vya aina mbali mbali vilivyowekwa juu ya meza iliyofunikwa kitambaa cheupe. Viatu hivi vimekuwa vikiuzwa katika soko la wazi au duka la jumla, vikiwa na rangi tofauti.

Rundo kubwa la viatu la kuteleza au kwa lugha ya kimombo roller skates vya rangi na muundo tofauti zimening'inia vikionyesha bidhaa. Viatu vyeupe, vyeusi, vya bluu, vya rangi ya pinki vimeunganishwa pamoja kila moja kikiwa na magurudumu yake madogo.

Funguo za kisasa za gari, zilizotundikwa kwenye mlango wa gari ulio wazi, zikionyesha umiliki na upatikanaji wa usafiri. Kifaa cha mbali cha kufungua na kufunga gari, kina vifunguo vitatu, vikitoa udhibiti rahisi wa gari.

Kubwa la magari, limepambwa kwa magari mapya ya rangi tofauti, yakiwemo mekundu, meupe na machungwa, yakiangaza sakafuni. Umati wa watu wanatembea katika magari hayo wakiyachunguza kuonyesha hamu yao.

Magunia mengi yaliyovaa vitunguu maji vyekundu yamepangwa kwa uangalifu barabarani, yakionyesha mavuno tele. Mwanamke aliyevalia kofia kubwa amesimama karibu akionekana akisimamia. Lori la kijani limeakiwa na vitunguu vingine.

Hili ni duka la ndizi mbichi na zilizoiva, chini yake kuna rundo la nyanya nyekundu zilizoiva, tayari kwa matumizi ya upishi. Pembeni ndizi nyingine za manjano zimefungwa kamba, zikionyesha tofauti kwa ukomavu.

Gari la kifahari la zamani lenye rangi la kijivu, limepakiwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Taa zake za mbele, mbili kubwa zikiwa na bampa nyeusi, linatoa mwonekano wa kipekee. Magurudumu yake pia ni matairi meusi na rimu za mbao.

Baiskeli imesimama mbele ya duka yenye mlango ya samawati ikiashiria usafiri wa kawaida. Ndani ya duka mtu anaonekana akishughulikia huku pikipiki ikiwa imejipaki kwenye upande wa kulia. Eneo hilo linaonekana kuwa mtaa wenye shughuli za kibiashara na usafiri.

Safu ndefu ya magari ya kisasa yaliyopackiwa kando ya barabara iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia yakionyesha muonyesho ya gari au biashara ya kuuza magari. Magari haya yote yanaonekana kuwa meusi au meupe na mengi yakiwa na aina ya kifahari.

Wanaume wawili wameketi nje ya vibanda vya biashara vikiwemo vya Airtel money na Mpesa vikionyesha huduma za kipesa zinazopatikana. Mwanaume mmoja amevaa shati ya samawati na longi huku mwenzake amevaa shati ya rangi ya chungwa na kofia. Kibanda hivyo vimepakwa rangi ya kijani na nyekundu.

Hapa kuna uuzaji wa nguo , kuna watu wanaonekana kuchambua chambua nguo zilizowekwa kwenye rundo na kuna mtu amevaa barakoa amesimama akiangalia , kuna nguo yenye rangi tofauti tofauti hapa kunakaa kama soko la Gikomba .

Kwenye soko la wazi, aina nyingi ya viatu vya mtumba zimepangwa kwa uangalifu kweye meza na sakafu ikiwapa wateja chaguo pana. Baadhi ya viatu vimehifadhiwa kwenye masanduku, pia kuna nguo zilizoning'inia nyuma zikionyesha bidhaa zingine zinazouzwa.

Haya ni magari yenye rangi tofauti tofauti. Kutokea rangi ya kijivu, bluu, nyeusi, nyekundu, nyeupe na kathalika. Magari haya yamepangwa kwenye safu moja safi na vinakaa kukuwa magari yenye aina moja.

Soko lina shughuli nyingi, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Upande wa kushoto, rafu za mbao zina matunda na mboga nyingi za aina ikiwemo ndizi, vitunguu na pilipili. Rangi angavu za bidhaa hizi zinaonyesha ubichi. Upande wa kulia kuna nguo na vitambaa vingi vimetundikwa, vikionyesha utofauti wa bidhaa.

Gari la kisasa la samawati limebeba juu ya lori yakiwemo magari yenye rangi ya fedha. Ikionyesha usafirishaji wa gari jipya kwa hitaji la mauzo magurudumu mawili ya ziada yanaonekana chini ya jukwaa yakitoa utulivu na usaidizi wa uzito wa kubeba gari.

Hili ni soko. Hapa kuna kibanda chenye kuuza kabeji. Wana kabeji nyingi yaliopangwa kwenye kibanda hicho na kuna watu kadhaa wanaangalia kabeji hizo wakiwa wameinama huku wengine wakiongea.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbali mbali zikiwakilisha utamaduni, utajiri wa ufundi. Mikufu mirefu, mikanda na vikufuu vimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kila moja ikionyesha muundo na mchanganyiko wa rangi tofauti.

Gari aina ya Pickup ya Toyota Hilux yenye rangi ya kijani kibichi imepaki pembeni mwa uwanja wenye nyasi. Ina matairi makubwa na magurudumu ya metali ikionyesha uwezo wake wa kusafiri kwenye barabara mbaya.

Safu ya mabasi yanayoundwa yanaonekana ndani ya kiwanda kikubwa. Mabasi mengi ya rangi ya chungwa pamoja nyeupe yote yakiwa katika hatua tofauti ya ujenzi bila madirisha au milango. Kusudi ya kiwanda ni kutengeneza mabasi ya usafiri wa umma au binafsi.

Gari ndogo jeupe, la aina ya Suzuki Alto likiwa limepakiwa kwenye barabara ya udongo iliyonyooka. Nambari ya usajili inaonekana wazi kwenye bati la leseni mbele ya gari. Gari lina taa za mbele zilizobuniwa kisasa, na grill ndogo yenye mistari minne ya wima.

Gari ndogo la abiria jeupe likiwa limepakiwa nje likionyesha muundo wake imara. Magurudumu yake meusi na rimu za fedha inaonekana wazi ikionyesha gari ni la kisasa. Kando ya gari kuna ishara ndogo ya manjano inayoonyesha aina ya mafuta inayotumika.

Hii ni duka la viatu, kuna viatu tofauti tofauti vilivyopangwa juu ya boksi ambazo zimepangwa vizuri kwa laini. Nyuma kuna duka lingine lenye viatu na kuna mama aliyevaa sweta ya manjano anapita.

Mkono wa mtu, ukiwa umeshikilia noti mbili za shilingi elfu moja za Kenya, zikionyesha shughuli za kifedha. Simu ya zamani ya Nokia inaonekana karibu na noti hizo, ikuonyesha ujumbe unaohusiana na miamala ya M-pesa. Hali hii inaonyesha matumizi ya huduma ya kifedha za simu za mkononi.

Haya ni maduka, duka moja limefungwa ambalo ni duka la Amani General shop na duka lingine ambalo ni Magu Tomato Dairy Milk Bar limefunguliwa na kuna mtoto aliyesimama mbele akionekana ni kama anasimama apigwe picha.

Baiskeli ya zamani yenye fremu ya bluu na magurudumu ya kijani imesimama mbele ya jengo. Katikati kuna mlango wa kijani ulioandikwa M-pesa ikionyesha huduma za miamala ya kifedha ya simu. Kushoto kuna duka la vipuri vya magari.

Mkusanyiko mkubwa wa nguo zilizotumika zikiwa zimerundikwa ovyo na kuning'inia kwenye mbao zikionyeshwa soko la nguo ya mitumba. Mti mkubwa imelala katikati labda kusaidia kama paa ama kisuizi. Nguo nyingi Zina rangi ya michoro tofauti eneo linaonekana kuwa chafu na lenye vumbi.

Viazi vitamu vya zambarau na viazi vikuu, vimemipango kwenye vikapu viwili, vya asili. Vikionyesha mazao mapya. Karibu, ndoo, kadhaza, plastiki, zenye rangi tofauti kama nyekundu, njano, na nyeupe, zimejaa viazi, vyeusi. Mifuko na mboga, za kijani.

Hili ni duka lenye milango yenye rangi ya kijani kibichi ambao umeandikwa M-Pesa. Ndani ya duka kuna chupa za maji ambazo zimepangwa nje zingine juu ya zingine. Kuna pikipiki ambayo imesimama mbele ya duka na kuna mama aliyesimama ndani ya duka.

Lori kubwa la rangi ya machungwa linalotumika kusafirisha magari , limepakia magari mengi ya abiria ya rangi tofauti. Magari meupe, mekundu, meusi na hata manjano yamepangwa kwa uangalifu kwa matabaka mawili ya lori.

Hili ni gari la aina ya Volkswagen pasat, gari hili ni hodari sana, lina rangi ya fedha na ni gari lenye kifahari. Kuna magari mengine ambayo yamesimamishwa kando na yanaonekana kuwa uwanjani.

Huu ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meusi kwenye barabara kuu pana. Magari haya yameekwa katika ngazi mbili tofauti juu na chini likionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mingi. Lori lenyewe linaonekana kuwa imara, limesimama imara barabarani.

Hili ni bunda la noti la shilingi elfu mia moja, aina hii ya noti iliacha kutumika masaa iliyopita, takriban mwaka mbili yaliyopita.

Hivi ni viwango vya ubadilishaji wa fedha za kigeni kwa nchi mbalimbali. Safu ya kwanza inaonyesha bendera na nambari za safu kama vile dola ya marekani, pwani ya uingereza na euro . Safu ya pili ni ya tatu inayoonyesha bei za kununua na kuuza.

Hati rasmi ya leseni ya ushuru iliyochaposhwa na mamlaka ya mapato Kenya inaonyeshwa ikidhibitisha usajili wa mlipa ikijumuisha taarifa muhimu kama vile nambari ya pin na jina yake ya kampuni. Tarehe za kuanza na kuisha kwa leseni zimeandikwa wazi zikidhibitisha uhalali wake.

Kibanda cha soko kimejaa matunda na mboga mbalimbali, yakiwemo ndizi, paipai, matunda na machungwa na maapple . Baadhi ya muuzaji ameketi katikati ya matunda akionyesha bidhaa anazouza. Uangalifu umewekwa katika kupanga matunda kwa uzuri kuvutia wateja.

Mikebe kadhaa imejaa viazi vilivyochimbwa ikiashiria mazao mengi. Chini yake kuna karoti nyingi zilizopangwa kwa usawa zikiambatana na pilipili hoho chache za kijani na matango. Soko hili linaonyesha aina mbalimbali ya mboga zinazouzwa kwa ajili ya chakula.

Samaki wengi wa kukaanga wamepangwa juu ya meza ikionyesha utayarishaji wa chakula. Baadhi ya samaki wamekaangwa hadi kuwa kahawia iliyokolea huku wengine wakiwa na ngozi iliyong'aa. Kando yake kuna mafuta kidogo ikionekana kwenye sahani.

Hili ni duka la kuuzia shanga na vifaa mbali mbali vya kabila ya kimaasai. Duka hili lina shanga zenye rangi tofauti na muundo maalum.

Eneo la maegesho limejaa magari ya kisasa yakiwa yamepangwa kwa safu. Baadhi ya magari yameegeshwa juu ya jengo lenye ghorofa mbili, likionyesha jinsi nafasi ilivyotumika vyema. Bango kubwa la matangazo linaonekana kwa mbali likionyesha shughuli za kibiashara karibu na barabara kuu.

Soko lenye shughuli nyingi inaonyesha aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa chini. Nyanya nyekundu, parachichi na matunda mengine yamepangwa kwa uangalifu yakivutia wateja. Watu wengi wamekusanyika sokoni, baadhi wakiwa wamekaa wakifanya biashara ya kununua mahitaji yao.

Uwanja mpana wa maegesho umejaa magari mengi ya rangi tofauti, yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari meupe mekundu na buluu yanaonekana yaking'aa kwenye mvua yakionyesha utofauti wa muundo. Gari jeupe la mbele ni SUV likionyesha ubora.

Magari ya kisasa yameegeshwa nje, kwenye uwanja mkubwa. Gari hizi zina rangi ya nyeusi na nyeupe. Mwanamke mmoja anaonekana upande mmoja, labda akiwa mwenye gari ama kusubiri wenye gari.

Barabara hii inapita katikati ya soko. Umati mkubwa wa watu unaonekana wakitembea na kununua kulia na kushoto kuna vibanda vingi vilivyoundwa na muundo wa rahisi nguo zikiwa zimetundikwa na kuuzwa. Bidhaa zingine pia zinaonekana zikiuzwa zikiwemo bidhaa zilizofungwa na vyombo.

Duka ndogo ya rejareja ikionyesha bidhaa mbalimbali ndani, mlango wake wa chuma wa kijani na benchi dogo mbele labda kwa wateja kukaa. Duka hili ni muhimu kwa jamii ikitoa huduma za kimsingi na bidhaa za kila siku kwa wakaazi wa eneo hilo.

Duka hili linaonekana limefunguliwa. Mlango wake wa chuma umefunguka kiasi ukiwa na rangi ya kijani kibichi neno M-pesa limeandikwa kwa herufi kubwa kibanda hicho kimejengwa kwa kuta zisizo na rangi zikionyesha uchakavu fulani na kuna matangazo yalioandikwa juu.

Hii ni soko la nguo za mitumba hasa soksi zenye rangi mbalimbali zilizorundikwa juu ya stendi ya chuma yenye matundu. Kuna nguo nyingine zilizorundikwa juu ya hizo soksi zikifanya rundo hilo liwe kubwa. Chini ya stendi kuna uchafu na takataka zilizotapakaa chini zikiashiria mazingira ya soko la wazi au eneo la biashara isiyo rasmi.

Hii ni bunda la noti za shillingi mia moja za Kenya, noti hizi zinaonyesha picha ya rais wa Kenya wa kwanza, Mzee Jomo Kenyatta, upande wa mbele neno benki kuu limeandikwa juu ya picha na thamani ya mia moja imeonekana pande za noti, baadhi ya noti zimepangwa vizuri zikiwa zimefungwa huku zingine zimetapakaa chini yake.

Hii ni duka ndogo ya maziwa ikiwa na bango kubwa na kijani kibichi na jeupe lenye maandishi , Kieni Dairy Products Limited na High Ridge likionyesha picha ya ng'ombe. Duka lenyewe lina kuta nyeupe na paa la kijani likiwa na mlango mkubwa ulio wazi unaoonyesha shughuli ndani. Mteja aliyevaa koti la buluu amesimama karibu na mlango.

Soko hili la wazi limejaa bidhaa mbalimbali likiwa na muundo wa paa la bati na nguzo ya mbao. Mananasi yamefungwa na kuning'inia kutoka kwenye paa ya kuonyeza uzuri wake. Juu ya meza kuna magunia makubwa ya mahindi mabichi yaliyopangwa kwa uangalifu pamoja na matikiti maji na mboga nyingine. Mifunganisho vya plastiki vyekundu vimewekwa chini.

Samaki waliokaangwa na waliokaushwa yamepangwa juu ya meza ya kijani kibichi labda sokoni. Kuna aina tofauti ya samaki, wengine wao wakionekana wakiwa wamepikwa wakiwa rangi ya kahawia au dhahabu. Baadhi ya samaki wamekatwakatwa. Katikatika ya meza kuna sahani ndogo ya chuma yenye mafuta au mchuzi.

Kuna barabara iliyopakana na jengo la duka lenye milango ya rangi ya kijani na bluu. Upande wa kushoto wa duka kuna bango kubwa la matangazo yenye picha za wanawake na vipodozi. Mwanamke aliyevaa vazi la zambarau kichwani na nguo nyeusi anatembea kuelekea mbali kwenye njia hiyo.

Duka kuu, duka ya M-Pesa na vitu vya kawaida lipo wazi tayari kuwahudumia wateja. Mtu mmoja anaonekana nje huku akihudumiwa, pia kreti za soda ambazo zinaonekana.

Safu ya magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G wagon yameegezwa moja baada ya mengine. Gari la kwanza ni la kijivu jeusi likifuatiwa na jeupe linalong'aa, na la tatu likiwa nyeusi. Zote zinaonekana kuwa na muundo imara na wa kuvutia, juu yake nyuzi za taa za mapambo zimening'inia.

Kuna viatu vingi vya ngozi vikiwa vimetundikwa na kupangwa vizuri kwenye meza. Viatu hivi vina muundo wa kipekee na vinavyoonekana kufanywa kwa mkono vikiwa na shanga zenye rangi mbalimbali. Chini ya meza, kuna taka zilizotapakaa kuashiria mazingira ya soko la wazi.

Kundi la watu na magari katika eneo la wazi lenye nyasi na miti mikubwa. Kuna gari la kubeba mizigo la rangi ya fedha limesimama mbele. Nyuma yake kuna gari mengine yaliyopakwa rangi tofauti kama vile nyekundu na nyeusi. Watu kadhaa wapo katika eneo hilo wameketi kwenye nyasi wengine wakizungumza.

Gurudumu la gari lenye rimu ya fedha linanawa kwa nguvu na mkondo mkubwa wa maji unaoruka. Maji yanagonga tairi na kutapaka kila mahali. Matairi mengine yamewekwa nyuma yake, nayo pia yameroa kwenye sehemu iliyosafishwa, labda eneo la kuosha gari, ukungu wa rangi ya kijivu unaashiria mazingira ya nje.

Gari kubwa ya rangi ya fedha, ikiwa na tairi na tairi ni za kahawia imepakiwa barabarani. Linaonekana kuwa ni gari la abiria, au mizigo lenye namba ya usajili mpya. Magari haya yanatumika sana nchini kwa usafiri wa umma, kama matatu au biashara ya usafirishaji zikiudumia mahitaji ya jamii.

Hili ni soko la matunda, kama vile machungwa, ndizi na vitunguu vinaonekana, watu wakiwa tayari kununua, na wauzaji wakiwa gangari tayari kuuza mauzo yao.

Hii ni duka la M-pesa lenye ukuta wa kijani kibichi uliopangwa kwa maandishi yaliyopakwa rangi nyeupe. Kijana mmoja ameketi nje ya duka. Amevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi na suruali. Ameinamisha kichwa chake kwenye mikono yake.

Mkononi kuna noti za shilingi ya Kenya ikiwemo hamsini na mia mbili zikishikiliwa juu ya draw ya pesa. Hii inaashiria shuguli ya malipo au kupokea pesa labda katika duka au benki. Sarafu hizi ni muhimu kwa miamala ya kiuchumi ya kila siku nchini.

Eneo kubwa limefurika na umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamebeba mizigo au wameweka chini wakiuza bidhaa zao. Paa refu la zege lenye muundo wa kipekee linatoa kivuli kwa sehemu ya soko. Sakafu ni ya vumbi ikionyesha asili ya eneo hilo. Mwanga mkali unaangaza eneo lote.

Hii ni saluni , katikati kuna kabati kubwa la kijani linalong'aa lenye vioo lililojaa bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi. Juu la kabati hilo kuna bango lililoandikwa Beauty salon and cosmetics . Upande wa juu kuna mlango mrefu wa chuma wa rangi la kijani lenye bango la Saloon lililobandikwa wima.

Eneo hili limejaa mamia ya magari yaliyopangwa kwa safu nadhifu, yakinyoosha hadi wa upeo wa macho. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali ikiwepo Sedan, SUV na labda hata malori madogo, yakionyesha rangi tofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyeusi na nyekundu.

Magari ya kisasa meusi yamepakiwa kwenye lori kwa ustadi mkubwa. Lori hii inaonekana ina miguu nyingi na ina uwezo wa kubeba magari mengi. Nyuma yake kuna kampuni fulani ambayo labda ni ya kuunda magari haya.

Mwanaume mweusi na mwanamke mweupe, wan wako kwenye chumba cha maonyesho ya gari. Wote wamevaa suti maridadi wakichunguza nyaraka muhimu. Hii yaweza kuwa shughuli ya mauzo ya gari, ambapo mmoja anauzia mwingine, na wote wanafanya kazi ya biashara muhimu.

Kuna safu ndefu ya magari yaliyoegeshwa mbele ya jengo refu linaloonekana kuwa jumba la biashara au duka la magari. Magari mengi ni meusi ingawa kuna gari jeupe upande wa kushoto na gari nyekundu upande wa kulia.

Hii ni duka ya kuuzia maziwa. Liko na mlango ya rangi ya buluu na ukuta mweupe. Watu kadhaa wamesimama mlangoni wengine wakiingia na kutoka, huku mwanamke mmoja ameketi kwenye ngazi za duka. Chini kuna udongo na kokoto kuonyesha barabara isiyo na lami.

Hili ni soko la matunda na mboga. Zimepangwa kwenye meza juu kabisa mashada ya ndizi yaliyokomaa yana ninginia yakionyesha rangi yao ya manjano. Chini yake, kuna mifuko mikubwa iliyojaa karoti na sanduku la nyanya nyekundu. Kando ya karoti na nyanya kuna rundo kubwa la mahindi mabichi yakiwa na maganda yake.

Familia hii yenye furaha inafurahia mlo wao. Baba na watoto wake wawili, mvulana na msichana wameketi mezani wakila . Baba anatabasamu ,amevaa shati la rangi ya zambarau, mvulana amevaa shati ya buluu na anatabasamu kwa furaha akishika kijiko cha chakula mdomoni.

Duka kuu la mayai laonekana likiwa wazi, tayari kuwahudumia wateja. Mayai na crate zimepangwa vizuri, huku zikiwa na rangi tofauti tofauti kama kijani, nyekundu na samawati.

Hii ni soko la mboga na matunda ambapo mazao mengi yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Kuna wingi wa nyanya nyekundu zilizopangwa mbele na kando yake kuna pilipili hoho za rangi ya manjano na nyekundu. Nyuma yao kuna vitunguu vya rangi ya zambarau, vitunguu saumu vyeupe na karoti.

Magari mengi ya kisasa yameegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya gari. Magari haya yako gangare na tayari kwa mauzo. Yako na marangi nyingi nyingi kama vile nyeusi, nyeupe na buluu.

Kuna kibanda cha M-PESA chenye rangi ya kijani kilichosimama kando ya barabara, karibu na nguzo ya simu, chini ya kibanda, kuna matope ma maji yaliyotuama kuashiria kuwa labda kulikiwa na mvua hivi karibuni au kuna shimo la maji. Mbele ya kibanda hicho, amesimama mwanaume aliyevalia sare labda akipita au akingojea huduma.

Lori kubwa limebeba magari kadhaa. Linasafiri kwenye barabara kuu, magari yaliyopakiwa yana rangi nyeusi na kijivu na yanaoneka yamepangwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za trela. Barabara ni pana na ina mistari nyeupe inayoonekana huku magari mengine yakionekana kwa umbali upande wa kulia.

Katika soko lenye shughuli nyingi wateja na wachuuzi wamezungukwa na rundo kubwa la matunda na mboga. Ndizi za kijani zimetundikwa juu huku members, machungwa na matunda mengine yenye rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwenye meza. Mwamamume mmoja amevalia shati lenye miraba.

Tikiti maji kadhaa makubwa yenye rangi ya kijani iliyowekwa na mistari nyepesi yamepangwa Kwa uangalifu baadhi yanaonekana yakiwa na mikwaruso midogo kuonyesha upiji wake, nyuma yake Kuna matunda mengine yaliyopangwa yakiwemo maembe ya kichwani kipiji na machungwa yaliyoifa

Jengo hili ni la kisasa lenye kioo na muundo wa kipekee linaloonekana wazi likionyesha paa refu na mistari mikali. Magari machache madogo ikiwemo gari nyekundu linalovutia macho na magari mengine meupe yameegeshwa mbele yake, yakiashiria kuwa ni chumba cha maonyesho au sehemu ya mauzo ya magari.

Lori limeegeshwa huku magari ya kisasa yakionekana juu na kando yake. Yaweza kuwa ni kiwanda ya kutengeneza magari ambayo imewekwa hapo kwa usafiri.

Magari ya kisasa ya aina ya Mitsubishi, yenye marangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na nyekundu, imeegeshwa chini ya taa ambazo zinaangaza kuleta uzuri wa gari hizo.

Eneo kubwa la kuegesha magari mengi tofauti. Magari haya yakiwemo sedani na magari ya mizigo mdogo yamepangwa kwa utaratibu labda yakiwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa. Jengo kubwa jeupe laonekana nyuma likionyesha labda kiwanda au gala la magari.

Milango ya duka iko wazi, kuashiria kwamba, iko tayari kuwahudumia wateja. Milango hii imeandikwa M-pesa kuonyesha kwamba duka hili pia linapeana huduma za M-pesa. Ndani ya duka kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kwa shughuli za kila siku.

Huu ni mkataba wa mauziano ambapo mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine, ukiwa umefunguliwa tayari kupokea funguo hizo. Juu ya meza, kuna kalamu na mfano mdogo wa gari la rangi ya hudurungi.

Hii ni gari aina ya SUV lenye rangi nyeusi inayong'aa, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mingi, kinachoonekana kama chumba cha maonyesho ya magari. Gari hilo lina muundo wa kisasa na magurudumu makubwa.

Hii ni kiwanda kikubwa cha kutengeneza mabasi ambapo mabasi kadhaa yasiyo malizika yamepangwa kwenye safu. Basi la mbele kabisa lina rangi ya njano na linaonekana bado linaendelea kutengenezwa likiwa na sehemu ya engine wazi mbele.

Hii ni duka ndogo ya kijani kibichi iliyo wazi inayouza bidhaa mbalimbali. Mlango wake umefunguliwa ukiacha wazi friji iliyojaa vinywaji ndani. Nje ya duka kuna mabango mengi ya matangazo ikiwemo airtel top up here na matangazo mengine ya huduma za simu. Chupa mbili kubwa za maji ya blue zimewekwa pembeni mwa mlango. Wanaume wawili wamekaa nje ya duka.

Hii ni tangazo la huduma za bima, likionyesha mwanamke mweusi mwenye tabasamu pana na nywele fupi akiwa amevaa fulana ya manjano, juu kushoto kuna nembo ya Britam na kauli mbiu, with you every step of the way . Kwenye tangazo kuna ujumbe mkuu unaosomeka your wellness is our priority , chini kushoto kuna sticker ya bluu inayoelezea kusajiliwa kwa Britam.

Rundo kubwa la nguo zimekusanywa pamoja, zikiwa zimetawanyika kila mahali. Kuna rangi mbalimbali za nguo ikiwemo machungwa, nyeupe, kijani kibichi na bluu zikionyesha aina tofauti ya mavazi kama vile fulana, mashati na suruali. Kwa nyuma, miguu ya mtu inaonekana ikisimama katikati ya nguo hizo.

Duka lenye mchoro ya ng'ombe na maandishi tunauza maziwa freshi ya mtindi. Watu wawili wanaonekana ndani ya duka wakishugulikia biashara. Duka hili ni muhimu kwa jamii kwa kutoa maziwa mabichi na bidhaa za maziwa kwa wakazi wa eneo hilo la nchi ya Kenya.

Duka hili limefunguliwa na linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali . Mlango wa chuma ulifungwa kwa unusu unaonyesha jina Royal Star Inn na namba ya simu. Ndani kuna rafu zilizo wazi na friji za kuonyesha bidhaa za maziwa ikiwemo katoni ya maziwa na pakiti ya mtindi.

Hili ni gari ya aina ya Toyota Prado, lenye rangi ya kijivu cheusi, likiwa limeegeshwa nje. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri, likiwa na maguruduma makubwa na paa la kubebea mizigo. Namba ya usajili ya Kenya KBK inaonekana kwenye sahani ya manjano nyuma ya gari.